Huku naona mashabiki wa timu yetu ya taifa ya kenya. Wao naona wamepeperusha bendera yetu, wengine wanachukua picha wakiwa wamashangilia kabisa ushindi wao.

Huku tunaona rais wa jamhuri ya Kenya William Somoei Ruto na pia aliyekua akiomba kua rais wa Kenya lakini hakupata anaitwa Raila Amollo Odinga. Wanaonekana kua wanashabikia mchezo unaoendelea katika uwanjani pia huku tunaona mashabiki.

Hapa naona kuwa kuna wachezaji na mshabiki. Hapa kuna kikombe ambayo wachezaji hawa wamejishindilia na wamefuzu kuwa nambari la kwanza kwa mechi.

Huku naona wachezaji wa mpira wa kandanda ambao wako tayari kuingia na kusakata mpira, hao wachezaji wanaonekana kuwa na hali nzuri na wako tayari kucheza.

Huku naona kuwa kuna wachezaji wa timu tofauti tofauti. Wengine wanangangania mpira sana ila kuna mashabiki wamejaa katika hii uwanja wanashangilia timu zao.

Huku tunaona wachezaji wa kandanda. Wachezaji hawa wanaonekana kuwa wamevalia jezi ya nyeupe uku pia wanaonekana wakiwa uwanjani wako tayari kuingia kucheza mchezo wao.

Huku naona aliyekuwa naibu wa rais wa jamhuri ya Kenya , Rigathi Gachagua . Ako hapa na anaishikilia tarakilishi huku watu wakimwona huyu naibu rais . Huku pia kuna uwezekano wa kuwa kuna maneno inayoendelea .

Huku naona yakwamba kuna mashabiki ambao wanaifurahia na kusherehekea mchezo unaoendelea katika huu uwanja. Kuku naona yakwamba kuna wazee, vijana, wamama na wasichana.

Katika hii picha, naona ya kwamba kuna matimu mbili ya gormahia na timu ingine ambayo wako katika mchezo wa kushindana. Pia huku naona mashabiki wakisherehekea mpira huu.

Huku naiona mashabiki wanao shabikia timu kubwa ya Gormahia, naona shabiki mwingine ameinua leso iliyoandikwa Gormahia, mwingine anapuliza firimbi na mwingine ametoa shati hili aweze kusherekea timu hii ambayo imepata ushindi katika mchezo tofauti tofauti.

Huku naona ya kwamba kuna wachezaji wa mpira wamo tayari kuenda kucheza au kusakata mpira wa kandanda. Pia huku kuna mashabiki wanaonekana kuwa wametulia wakingoja kushabikia timu zao.

Huku naona aliyekuwa rais wa jamuhuri wa kenya daktari Uhuru Muigai Kenyatta na aliyekuwa jaji mkuu katika kortini la kitaifa anaongea na aliyekuwa rais ili aweze kuchukua serikali yao katika sehemu mzuri.

Huku naona watu madakitari, na hao watu wanaonekana kuwa wanajiandikisha ili kupata huduma ya NHIF ili waende watumie pale hospitalini.

Huku tunaona wachezaji wanne, wachezaji hawa wanaonekana kuwa timu yetu ya Kenya, wanaonekana pia kuwa ni wachezaji ambao wanafurahia mchezo wao, pia wanaonekana kuwa wanawake, na wanaoenda mchezo huu.

Huku ninaona wachezaji wa timu tofauti tofauti. Tunaona ya kwamba mpira inabaa juu ya angani kana kwamba wachezaji hawa wanaonekana wakiwa na ushindi kubwa humu. Pia tunaona mashabiki wamejaa uwanjani ili wapikie kwa timu.

Huku naona watu wakiongeleshwa na afisa moja wa huduma katika nchi yetu. Hapa naona wao wazee wanapata mafundisho ili wengine wakingoja wafike pale.

Huku tunaona mashabiki ambao ni wa bandari fc hawa mashabiki wanaonekana kuwa wanapenda timu zao, huku pia tunaona wachezaji wako katika uwanjani mzuri ambayo imekatwa iwe yayari kwa kuchezea mpira wa kadanda.

Humu naona ya kwamba kuna mashabiki wa timu ya taifa letu ya Kenya, wako hapa kwa wingi sana ili kushabikia timu yao, wao wamevaa jezi ambazo ni za......

Huku naona mashabiki wa timu la taifa letu ya Kenya. Wapo hapa kushangilia timu yetu kwa ushindi wao. Wanaonekana kuwa wana furaha riboribo.

Huku naona ya kwamba kuna wachezaji wa mpira wa kandanda wako tayari kucheza mpira huu. Huku pia wanaonekana kuwa ni wanawake ambalo wamevaa jezi ambazo zinafanana wote.

Tunaona mtaro. Mtaro hii inaonekana kuwa ina maji machafu. Maji hizi zimeweza kuleta hasara au madhara mingi kama vile zinaweza kuleta mbu na kuleta malaria katika binadamu. Hizi maji sio vizuri zikae hivyo zilivyo.

Huku tunaona ya kwamba kuna watu waliokuwa katika uwanjani wakishuhudia mchezo unaoendelea pale. Wanaonekana kuwa wanashambikia timu yao ya Kenya uku pia watu wanaonekana wakiwa wengi na wamesimama ili kushangilia timu yao.

Huku ninaona rais wa jamuhuri yetu ya kenya ruto huku pia anahandamana na aliyekuwa naibu yake pia naona jaji mkuu anayeitwa Martha koome pia yanaoneka kuwa wanaelekea mkutano huku.

Huku tunaona tarakilishi. Tarakilishi hii inaweza kupatikana katika ofisini. Huku pia tunaona ni ofisini. Watu wanaonekana kuwa wamekuja kufanya kazi humu. Tarakilishi kama hii pia inatumika kuwaelimisha wanafunzi katika shule mbalimbali.

Huku naona ya kwamba kuna wachezaji wa timu la taifa la nchi yetu. Pia huku naona wamo tayari kuenda kucheza hii mchezo ambayo wamekuwa tayari sana.

Huku tunaona mashabiki wa timu ya Kenya wakiwa wameshikilia bendera yetu wakifurahia hii cheo. Hawa watu wanaonekana kuwa ni wachezaji na inaonekana kuwa kuna koji kubwa inayowasimamia katika hii ushiriki na wao.

Huku naona Maina, anacheza mchezo ya kuruka juu, tena inasaidia sana wakenya wakue washindi. Maina akijishindia kuruka juu sana kwa hii mchezo yao ya kuruka ya hapa pale.

Haku naona ya kwamba ,kuna watu wa taifa yetu ya kenya ,wameshika na kupeperusha bendera yetu, pia huku kuna wamama ,wazee na vijana wanashabiki huku.

Hapa tunaona wachezaji. Wachezaji hao wanaonekana kufanya mazoezi, ili kujitayarisha katika mchezo wao. Wanaonekana kuwa wachezaji wa mpira. Wanavaa sare za samawati

Huku naona ya kwamba kuna takataka mingi ambazo zimetupwa humu. pia hii takataka zinaonekana , zinaonekana kuwa imechafua mazingira yetu. Hii matakatata inaleta ugojwa mbalimbali.

Huku naona kuwa kuna wachezaji wa kucheza mpira ambao wako tayari kucheza mpira. Hapo wanaonekana kuwa wanapiga zoezi ili waingie kucheza mpira huu katika uwanjani.

Huku naona wachezaji, wachezaji hawa wanaonekana kuwa ni wachezaji wa mpira wa kadanda. Wanaonekana kuwa wanacheza kwa hali na kam hili waweze kupata ushindi wao na hawa wachezaji ni wa timu tofauti tofauti.

Huku kuna watu wengi ambao wanafurahia kumpata rais wetu wa jamuhuri ya kenya huku pia wamama na wazee wamehudhuria hii mkutano inayoendelea hapa.

Huku naona wakimbiaji wa timu moja ambayo ni la taifa letu. Huku wanaonekana kuwa na furaha. Yaani kana kwamba wameshinda ushindi huo. Na pia watu wanaonekana wakisherekea huko.

Huku naona watu wawili ambao wamejichora uso, hii mchoro ambayo wamejichora, wamechora bendera ya taifa la Kenya. Pia huyo ambaye anayepiga picha ameivalia shati liliyoandikwa nchi yetu.

Huku naiona ndoo inayotumika kwa manyumba, tofautitofauti kusanyia takataka, hii ndoo inatumika ndani ya nyumba, ili takataka tofauti kama makaratasi, inasanyiwa huku ili iweze kutoharibu nyumba kwa kutapakaa kila mahali kwa boma ya mtu yeyote.

Hapa tunaona vitambulisho ambazo bado hazijachukuliwa na wenyeji yaani bado ni mpya. Vitambulisho hizi zinasaidia watu katika kupata kazi mbali mbali nchini pia zinaweza kurahisha,,,,,

Huko tunaona wachezaji wa timu tofauti tofauti. Hao wachezaji wanacheza mpira ya polepole. Hii mchezo ina pambisha wachezaji hao. Hapa pia kuna mashabiki wamekuja humu.

Huku naona wachezaji wa mpira, hapa pia kuna mashabiki waliokuja kushuhudia na kusherehekea mchezo huu pia hii mchezo inasaidia watu kwa kupitisha muda.

Huku tunaona mashabiki wakishabikia mpira au mchezo unaoendelea pale kwa uwanja. Hawa pia wanaonekana wakiwa na furaha tele tele. Huku kuna wazee kwa vijana na

Naona kuwa kuna wachezaji wa mpira wa timu moja ambao wanashangilia ushindi wao, huku pia mashabiki wanaonekana wakiwa wamejaa uwanjani kusherehekea ushindi huo na wachezaji hawa.

Hili ni uwanja ya uchezaji. Tunawaona wachezaji watano wachezaji hao wanaonekana kuwa timu tofauti. Wachezaji hawa wanashindana ili kuweza kupatikana na mshindi. Pande mwingine tunawaona watu ambao wanashabiki timu zao.

Hapa tunaona wachezaji, wachezaji hawa wanaonekana kuwa ni wasichana mchezo huu unaonekana kunoga sana. Kuna timu tofauti tofauti ninaona ambaye amevaa shati la samawati na mwingine amevaa shati nyeupe.